Kijana amekaa mbele ya kompyuta ndogo, akishiriki katika darasa la mtandaoni. Anaonekana akisikiliza kwa makini huku mwalimu akionekana kwenye skrini akifundisha. Mbele yake kuna vitabu na daftari, zikionyesha kuwa yuko katika mazingira ya kujifunzia.

Msichana mdogo amaeketi mbele ya kompyuta ndogo akihudhuria darasa la mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akiwafundisha wanafunzi wake. Msichana huyo ameshikilia penseli akionyesha kuwa anajihusisha na masomo.

Mzee ameketi mbele ya kompyuta mpakato akijihusisha na kazi fulani. Anaonekana amevaa miwani na anashikilia kalamu akionyesha kuwa anajihusisha na uandishi au kufanya maelezo. Kompyuta ndogo imewekwa mbele yake ikionyesha kuwa anatumia teknolojia katika kazi yake.

Mkono wa mtu unagusia projector ya kimwili. Yenye picha ya dunia inayoangaza. Katika mkono huo kuna mistari. Na inaonekana kama ni teknolojia.

Mwanaume anafanya kazi au yuko darasani kwenye kompyuta ndogo. Amevaa vifaa vya sauti. Anaonekana akizungumza au kuashiria kwa mkono, jambo linaloweza kumaanisha kwamba yuko katika mkutano wa mtandaoni .

Wanawake watatu wameketi kwenye meza na kufanya kazi kwenye kompyuta zao. Wote wanatazama skrini ya kompyuta kubwa ambayo imeonyesha misimbo ya programu. Mmoja wa wanawake anavaa shati la bluu na wengine wawili wanavaa fulana nyeupe na suruali.

Mtu ameshika kidude cha kielektroniki ambacho ni tablet akikitazama. Kwenye skrini ya tablet kuna michoro kadhaa na maandishi yanayosomeka travel risk women security . Upande wa kushoto kuna simu ya mkononi nyeupe ikiwa imelala mezani.

Mtu amekaa mbele ya kompyuta ndogo, akishiriki katika mkutano wa video. Ana vifaa vya sauti masikioni, akionyesha kuwa anasikiliza kwa makini mazungumzo. Kwenye skrini ya kompyuta, nyuso za watu wengine zinaonekana zikionyesha kuwa ni mkutano wa kikundi.

Mtu anatumia komputa mpakato na simu janja kwa wakati mmoja, akishiriki katika ulimwengu wa kidijitali. Mikono yake inashika vifaa hivyo huku vidole vikigusa skrini na kibodi.

Mme ameketi mbele ya kamera ya simu iliyowekwa kwenye tripod , akionekana akifundisha au kutoa mada. Anaonekana akiongea kwa kutumia ishara za mikono huku mbele yake kukiwa na kompyuta ndogo na karatasi.

Mtu ameshika kidude cha kielektroniki, akitumia kalamu kuendesha mfumo wa kujifunza kidijitali. Kwenye skrini kuna alama mbalimbali ikiwemo kofia ya mahafali, kitabu wazi na kompyuta ndogo zikieleza masuala ya elimu.

Mtu ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta na kusikiliza muziki kupitia vipokea sauti. Skrini mbili za kompyuta zinaonekana mbele yake zikionyesha grafu za kifedha.

Watu wameketi na kufanya kazi kwenye kompyuta zao ndogo, mtu mmoja anachapa kwa kutumia mikono yake kwenye kibodi, kando yake kuna kompyuta nyingine, ikionyesha kuwa wako katika mazingira ya kazi ya mtandaoni.

Katika chumba cha kompyuta wanafunzi wamekaa kwenye viti vyao mbele ya kompyuta. Baadhi ya wanafunzi hawa wamenyoosha mikono yao juu wakiashiria wanataka kujibu swali au kuuliza swali.

Wanawake wawili wachanga wamekaa kwenye dawati la mbao wote wakiwa wamevalia hijabu na kutabasamu ,mwanamke aliye mbele ameshikilia kifaa cha kielektroniki kama vile kompyuta kibao akionekana kufurahia anachokiona.

Msichana mdogo anaonekana akishiriki kikamilifu katika somo la mtandaoni. Ameinua mkono wake akionekana kujibu swali au kutaka kusema jambo, huku akiwa ameshika penseli.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti akitazama kompyuta huku akionekana kushiriki katika mkutano mtandaoni. Mbele yake kuna kompyuta na skrini kubwa iliyounganishwa na kifaa cha kompyuta ambayo inamuonyesha wenzake wakiwa kwenye mtandaoni.

Mwalimu mmoja, mwanaume mwenye asili ya kiafrika amejikunja kuelekea wanafunzi wake wawili, mvulana na msichana ambao wamejishughulisha na kompyuta ndogo. Wanafunzi hao wanaonekana kufurahia na kushirikiana huku wakitabasamu na kumakinika kwenye skrini.

Mzee ameketi kwenye meza, huku akishika kifaa cha kielektroniki. Binti mmoja amesimama nyuma ya mzee huyo na anashika bega lake kwa mkono wake. Mzee anaonekana anafanya kazi kwa bidii akitumia kifaa chake na binti huyo anaonekana akimsaidia.

Mwalimu mmoja na wanafunzi watatu wanaonekana wakitumia kompyuta ndogo shuleni. Mwalimu amekaa karibu na wanafunzi akionyesha jambo fulani kwenye skrini ya kompyuta. Wanafunzi wote wanamtazama mwalimu na kompyuta kwa makini wakionyesha hamu ya kujifunza.

Mwanamke ameketi mezani akijifunika blanketi laini uku akinywa kutoka kikombe chenye nakshi. Anaonekana ametulia labda akifanya kazi au akijifunza huku daftari na kalamu vikiwa mbele yake.

Msichana mdogo ameketi mezani akiwa ameshikilia kitabu kikubwa na anaonekana akijifunza. Ana vifaa vya sauti masikioni vinavyoashiria anasikiliza sauti au maelezo.

Wanafunzi kadhaa wamejishughulisha na masomo yao ndani ya maktaba. Kila mmoja ameinama juu ya vitabu na madaftari akijihusisha kikamilifu na kazi ya shule. Rafu za vitabu zilizojaa zinaonekana nyuma zikiashiria mazingira ya kujifunzia.

Jengo hili refu lina ghorofa nyingi zilizojengwa kwa mawe na matofali zikionyesha usanifu dhabiti. Kila ghorofa ina madirisha mengi na corridor za nje zinazoelekea kwenye vyumba.

Darasa la kompyuta limejaa wanafunzi waliokaa kwenye viti vya plastiki nyeupe wakitumia kompyuta zao. Kila mwanafunzi ana kompyuta yake, huku baadhi wakiwa wamevalia sare za kijani na wengine za buluu.

Madawati ya rangi ya kijani, na viti vya plastiki vimepangwa kwa mistari miwili, ndani ya chumba cha darasa, kwenye kuta, kuna mabango ya kielimu yaliobandikwa, yakiwemo na alfabeti, na maumbo.

Wakimbiaji kadhaa wa kuogelea wanajiandaa kuruka ndani ya bwawa la kuogelea. Wote wamevalia kofia za rangi ya blue na suti za kuogelea. Kila mmoja wao ameinama na kushikilia sehemu ya kuanzia, wakisubiri ishara ya kuanza.

Chumba cha kulala kimepangwa na vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda vina magodoro ya rangi ya kahawia. Na chumba kinaonekana kama ni hosteli au chumba cha kulala cha watoto.

Darasa kubwa la kompyuta limejaa viti vingi na meza ndefu. Kila meza ina kompyuta yake na kila kompyuta ina skrini yake na vifaa vingine. Kuna madirisha makubwa kwenye ukuta na kuta za chumba zimepakwa rangi ya bluu na cream .

Ukumbi mkubwa wa mikutano au hafla unatawala nafasi ukiwa na viti vingi vilivyofunikwa kwa vitambaa nyeupe vikiwa vimepangwa kwa safu ndefu. Kwenye sehemu ya mbele kuna jukwaa lililopmbwa kwa vitambaa vyeusi, vyekundu na vyeupe na skrini mbili kubwa za runinga.

Katika chumba cha darasa, kuna wanafunzi kadhaa, na mmoja wao anatabasamu kwa furaha akiangalia kamera, wamekaa kwenye viti wakiwa wamezunguka meza ndefu iliyo darasani.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa ndani. Kikundi kikubwa la wanafunzi wameketi wakiwa wamevaa sare za shule. Mwanaume mmoja amesimama mbele yao akiongea. Akionekana kuwapa hotuba au mada. Vifaa vya mazoezi vimetundikwa kando ya ukuta. Vikionyesha kuwa huu unaweza kuwa ukumbi wa michezo au wa kusanyiko.

Darasa lenye madawati mengi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kila dawati lina kiti chake na yametengenezwa kwa mbao. Mbele ya darasa, kuna ubao mweusi ambao hutumika kuandika.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa viwili. Katikati ya vitanda hivyo kuna kabati jeupe lenye droo na sehemu za kuhifadhia vitu likiwa limeunganishwa na meza ndogo.

Katika chumba hiki, kuna meza na viti vidogo vilivyopangwa. Meza hizo zina rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, njano na kijani kibichi. Viti, navyo pia viko katika rangi tofauti kama vile kijani na nyekundu. Vimepangwa kuzunguka meza hizo.

Sebule kubwa yenye samani za kisasa. Sofa kubwa la kona la rangi ya kahawia limepangwa kwenye kona likiwa na matakia ya mapambo. Katikati ya chumba kuna meza ndogo ya kahawai juu ya zulia la mchanga.

Basi kubwa lenye rangi ya manjano limeegeshwa kwenye barabara ya lami. Katika upande wake, kuna jina Kamacharia Girls Secondary School . Watu kadhaa wamesimama nje ya basi hilo, wakipiga picha.

Lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta. Linaonyesha muundo wa kisasa na kuvutia. Lango hilo lina rangi ya bluu na nyeupe likiwa na ishara iliyoandikwa Kenyatta university .

Wanawake kadhaa wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa michezo. Wachezaji wawili wamesimama karibu na mpira na mmoja wao akiwa amevaa jezi ya manjano, anajaribu kupiga mpira.

Kikundi cha wachezaji wa raga kiko kwenye uwanja wa nyasi wakifanya mazoezi ya kukimbia. Mmoja wao ameanguka chini akionyesha bidii ya kujitolea kwa mchezo. Wengine wanakimbia kwa kasi, wote wakiwa wamevalia sare za michezo.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wanaleta ushindani mkali, wakisukumana na kujaribu kumilika mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya machungwa na mwingine amevalia jezi ya rangi ya manjano na bluu.

Darasani kuna safu nyingi za madawati meupe na viti vya bluu vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. Madawati mengi yamebishana na sakafu inaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokolea.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa, vilivyotengenezwa kwa mbao. Vitanda hivyo vimetandikwa shuka na mito ya rangi ya blue . Sakafu lina vigae vya kahawia nyepesi, na madirisha yana pazia, yakionyesha kua chumba kina mwanga wa kutosha.

Wanariadha kadhaa wanaruka ndani ya bwawa la kuogelea wakishindana katika mashindano ya kuogelea. Kila mwanariadha anaonekana akitumbukia majini kwa mitindo tofauti na maji yanaruka baada ya wao kuingia.

Chumba hiki kina vitanda vitatu vilivyopangwa vizuri. Kila kitanda kina shuka la kijani kibichi na chandarua cheupe kilichoning'inia juu yake kikiashiria ulinzi dhidi ya mbu.

Darasa au chumba cha kusoma kimejaa wanafunzi waliojikita katika masomo yao. Wamekaa kwenye safu ndefu za meza wengine wakisoma vitabu na wengine wakiandika. Wote wamejikita katika kazi zao wakiwa wametulia.

Kundi la wasichana sita, wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeusi zinazofanana, wakifurahia kwenye uwanja wa nyasi. Wote wameshika mapindo mekundu ya kushangilia, na baadhi yao wameyapandisha juu kwa furaha.

Kikundi cha wanawake wamevalia nguo za michezo zenye rangi nyekundu na nyeusi, wakishikilia pompoms za rangi nyekundu. Wanaonekana wakiwa na furaha na wakiimba, wakionyesha sherehe.

Chumba cha darasa kimepangwa kwa safu ndefu za madawati na viti vya mbao. Vikiwa tayari kwa wanafunzi. Ukuta wa chuma unaonekana kuwa wa udongo au saruji isiyopakwa rangi.

Wanafunzi wengi wamevalia sare za shule; zikiwemo sweta za kijani kibichi na sketi za miraba. Wengi wao wamesimama kwa heshima. Baadhi wakiwa wameinama kama wanaomba au kutafakari.

Msichana mchanga ameketi kwenye dawati akiwa amevalia miwani ya ujenzi.na kufanya majaribio ya kemia. Anashika chupa ya glasi, akimimina maji ya rangi ya zambarau ndani ya chupa nyingine .

Watu wawili wameketi kwenye benchi la mbao jukwaani wakiwa wamevalia mavazi yanayoashiria utamaduni. Mmoja amejifunika na blanketi la mistari nyekundu na nyeupe, huku mwengine akiwa amevaa mavazi ya rangi ya bluu na njano.

Mvulana mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu chekundu, akitabasamu na kutazama kamera. amekaa mbele ya rafu ndefu zenye vitabu vingi, vikionyesha maktaba.

Mvulana mdogo ameketi mezani akisoma kitabu cha braille kwa kutumia vidole vyake. Mikono yake imewekwa juu ya kurasa akihisi maandishi yaliyoinuka.

Mwanamke na mtoto wamekaa kwenye dawati, wakishiriki katika shughuli za kujifunza. Herufi na nambari za rangi mbalimbali zimetawanyika juu ya meza, zikionyesha mazingira ya kufundishia.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti akiwa amevaa miwani, anashika bodi ya buluu yenye herufi za rangi mbalimbali, herufi hizi zimepangwa kwa utaratibu, naye msichana anaonekana anazifurahia. Msichana anatabasamu usoni mwake, na inaonekana anajifunza.

Mtoto anaonekana akifurahia mchezo wa kujenga. Mtu mzima anamwongoza kwa ishara akielekeza kwenye kipande cha kuchezea. Vipande vya mchezo wa kujenga, baadhi vikiwa tayari vimeunganishwa kuunda umbo, viko karibu nao.

Msichana mdogo ameketi mezani akijifunza kuandika au kuchora . Mwanamke mzima anamwongoza kwa upole akimwonysha jinsi ya kufuatilia mistari kwenye kartasi.

Mikono ya watu wawili ya mtu mzima na ya mtoto inashikana huku wakishiriki katika mchezo. Wana cheza na mchezo wa kuweka vipande vya maumbo mbalimbali na wana shikana mkono ili kuweka kipande kimoja.

Mwanamume na mwanamke wamesimama mbele ya mashine ya uchapishaji ya 3D. Mwanamume ameshika vitu vidogo vilivyochapishwa huku mwanamke ameshika vifaa vingine viwili.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati akiwa amevaa vipokea sauti na kutazama mwanamke ,vipazaa sauti virefu vimetawanyika mbele ya msichana vikionyesha matumizi ya vifaa vya kusikilizia.

Mwanaume anatabasamu kwa furaha akiwa ameketi kwenye meza. Amevalia fulana yenye mistari nyeupe na myekundu huku akishikilia penseli na kuandika kwenye daftari.

Msichana mdogo anatabasamu akiwa na rangi kwenye mikono na uso wake. Vidole vyake vimepakwa rangi mbali mbali kama vile blue , nyekundu, kijani na njano. Karatasi yenye michoro ya rangi inaonekana mbele yake ikionyesha shughuli za sanaa.

Mwanamke anaonekana akimsaidia kijana mdogo aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wako mezani, wakiangalia kitabu chenye picha mbalimbali.

Mwalimu mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwafundisha wanafunzi darasani. Mwalimu huyu ameshikilia mfano wa molekuli, akitumia kuwafafanulia wanafunzi wake.

Mwanamke na mtoto wameketi kwenye meza na kutazama kidude cha kielektroniki. Wote wawili wanaonekana kufurahi na kutosheka. Mwanamke anatazama mtoto huyo huku akitabasamu na mtoto anatazama skrini ya kidude hicho.

Mtoto anajifunza kuchora akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwalimu anaonekana akimsaidia kwa upole. Wote wawili wanatabasamu kwa furaha, huku wakitumia brashi na rangi.

Mwanaume ameshika simu yake ya mkononi akimwonyesha kijana aliyekaribu yake. Kijana huyo amesimama karibu na mwanaume na wote wawili wanaonekana wakishiriki katika mazungumzo kuhusu simu.

Kikundi cha watu wamekaa kwenye dawati wakishiriki katika shughuli za sanaa. Rangi, brashi na vifaa vyengine vya sanaa vimetawanyika juu ya meza vikionyesha shughuli zao. Mwanamke mmoja amevaa miwani akionyesha kuzingatia kwake.

Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu chake na kuandika. Watoto wengine wanaonekana wamekaa kwenye dawati nyuma yake wakifanya mazoezi ya darasani.

Kijana ameketi mezani na anaandika katika kitabu chake. Anatabasamu kubwa usoni huku akiwa ameshika kalamu ya kijani. Amevaa shati ya rangi ya machungwa na anatumia mkono wa kulia kuandika.

Katika chumba chenye mwanga hafifu, mwanamke anayeonekana kuwa mwanafunzi anainua mkono wake huku akitabasamu kwa furaha. Mtu mmoja yuko mbele yake na mwingine nyuma yake huku wanaonekana wakimuelekeza na kumsaidia.

Mwalimu mwenye miwani na nywele fupi anaonekana akizungumza darasani. Anainua vidole viwili akionekana kuelekeza au kusisitiza jambo fulani kwa mwanafunzi wake ambaye anamsikiliza kwa makini.

Mwanaume mwenye nywele nyeusi na ndevu fupi ameketi mezani akisoma kitabu cha braille . Mikono yake imewekwa juu ya kurasa za kitabu, akihisi herufi zilizoinuka.

Mtoto ameketi kwenye dawati darasani. Ana kifaa cha kusaidia kusikia kilicho ingizwa kichwani na kufunganishwa na sikio. Mwalimu anaoenekana mbele ya mtoto akifanya ishara kwa mikono yake.

Kikundi cha wanafunzi wanne wamekusanyika kwenye meza ya mbao wakisoma. Mmoja wa wanafunzi hao mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akishika kitabu. Wengine wanatumia kompyuta ndogo na vitabu wakishirikiana katika masomo yao.

Kijana mwenye umri wa makamu anaketi mezani akifanya kazi. Anaonekana akifurahia kile anachokifanya, akitabasamu na kushika kalamu ya kijani. Mbele yake kuna daftari na rangi mbalimbali zikionyesha kuwa anajihushisha na shughuli za ubunifu.

Watu watatu wamekusanyika mezani wakishiriki katika shughuli za sanaa au ufundi. Mwanaume mwenye kipara na shati la kijani anaonekana akijihusisha kwa makini na kazi yake, huku mwanamke mwenye miwani akimwangalia kwa umakini na tabasamu.

Wanaume wawili wamevalia sare za bluu wakiwa wamesimama ndani ya chumba kinachoonekana kama karakana au kiwanda. Mmoja wao mwenye umri mkubwa zaidi anaonekana akimwelekeza yule kijana mdogo kwenye kompyuta kibao.

Mwalimu wa kike na watoto watatu wameketi kwenye meza na kucheza na vichezeo vya Lego. Mwalimu huyo anatabasamu la furaha akisaidia watoto hao kucheza.

Watu wawili, mwanamke na kijana wanaburudika jikoni wakiwa wanaandaa keki ndogo. Mwanamke anashikilia keki moja ndogo huku kijana akiwa ametoa ulimi wake nje na akicheka.

Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi akimfundisha mwanafunzi. Ubao una herufi za alfabeti zikiwa zimeandikwa kwa rangi tofauti na mwalimu anamuelekeza mwanafunzi kwenye mojawapo ya herufi hizo.

Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweupe akiwafundisha wanafunzi darasani. Baadhi ya wanafunzi wamekaa kwenye viti na dawati, wakisikiliza kwa makini na wengine wakiandika madokezo.

Mwanamke ameketi kwenye meza akizugumza na mtu mwingine ambaye haonekani vizuri. Ameshika mikono yake kwa ishara ya kuzugumza na anaonekana mwenye furaha akitabasamu.